Hii picha inaonyesha pale ndani mtu ameanguka na baiskeli. Hii picha pia ina maana kuwa inatoka kampuni fulani wanaambia watu, kupata ili wakiumia wanaeza hudumuwa na hii kampuni. Hii kampuni wanakusaidia wakati umeumia katika njiani na magari zozote.

Hii picha inaonekana inatoka kwenye kampuni. Pia naona amechora mtu mwenye amepata ajali akaumia mkono. Anaonyeshana kua ukipata ajali atafanya malipo kwa kutibu hosipitali hivo napenda kuchukua

Hapa naona magari mingi. Pia naona miti. Pia naona watu. Wanaonekana wako kwa sherehe. Hao watu wanaonekana walienda sherehe fulani na magari yao. Pia watu ni wengi.

Picha hii inaonyesha magari na nyumba, hii picha inaonyesha nyumba kwa hivyo na biashara wa magari wanapolea huko ndani. Inaonyesha kuwa hii nyumba ni mahali watu wanauza magari hizi magari inaonekana ni gari mpya ya kuuza anaetaka kununua gari anakuja kununua kwa hili jengo.

Hii picha inaonyesha mtu au watu kwenye madukani. Watu hawa wanaonekana ni watu wa kununua au ni watu wanafanya biashara ,watu wa dukani. Mwenye ako mbeleni ni mwanamke, mwenye ako nyuma ni mwanaume ambaye ananunua pia.

Hii picha inaonekana watu wamekuja kuona kitu fulani. Wamekuja na magari yao. Naona magari moja, mbili, tatu, nne, tano. Pia watu ni wengi. Naona watu wawili ambao wamesimama wanaonekana kuzungumza kitu fulani. Pia eneo hili kuna miti mingi.

Hii picha inaonekana ni picha ya wanabiashara, ukulima wanalima. Vitu ya kuuza, hivi vitu ni chakula. Anafanya kazi ya kulima chakula, naona nyanya, naona viazi na vitu mingi. Pia naona ndoo anayofanya kazi ya kubeba, anafanya kazi ya kubeba.

Hapa naona ni kama ni duka kubwa maana kuna vitu vingi ya kuuza. Naona soda, naona unga ya kupika mandazi na chapti inaonekana ni duka kubwa anauza vitu mingi hii ni chakula ya kupika nyumbani.

Hapa ni duka la mtu nje ya duka hili kuna wanaume wawili hili duka inaonekana kuwa inauza hasa soda.

Huyu ni mtu anaonekanaa anafanya biashara ya kuuza viatu kwa sababu hapa amechora ameweka viatu kwenye foleni mzuri.

Hapa ni kwenye duka la kuuza vitu kama soda na vitu vinginevyo kama maji, hili duka ni la mtu ambye anafanya biashara vizuri.

Huu ni duka wa kuuza bidhaa kama maziwa, mayai kwa sababu vimechorwa kenye ukuta wa duka hili.